Hii ni ofisi ya kitambulisho ama ID ambaye mtu anaweza kuverify kama ni mkenya ama si mkenya hasaa naona ni ofisi ya kitambuliso wakati naona hapo kwenda kujikatia.

Naona vijazi na pia wachezaji tofauti tofauti na pia t-shirt yao imeandikwa KDF labda wana prepare ama wanajitayarisha kabla yao kuanza ni ni kama kapteni yao anapeana maidha pia naona nyuma yao bendera ya kenya na pia basi ama gari la kubwa kubwa hiyo ndiyo,,,

Wafuasi wa Gor Mahia na Gor Mahia timu nikama mwanamke mmoja ako na hiyo kitu yake amebeba juu ambayo imeandikwa, mwingine ako na firimbi, yaani wafuasi wake.

Wachezaji hao ni kama wanatoa mazoezi ya kawaida, kuwa naona wanaangalia mwalimu au kapteini wao, ni captain mwenye huwa pande ya mazoezi wanapeana mfano na pia wengine wanafuata vile captain alivyosema.